Kifungashio na chupa ya langu njano na nyekundu kilicho andikwa maandishi ''alaboma'' ni mfano wa dawa za mifugo zinazopatikana kwenye maduka ya pembejeo za kilimo na dawa za mifugo, dawa hizi hutumika kama kinga na tiba ya magonjwa kwa wanyama na huonyesha umuhimu wa kuhudumia mifugo kwa njia bora ili kuhakikisha afya na ustawi wao.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

Chupa za rangi nyeupe na njano zenye maandishi "WEEDUP" na picha ya mashamba mbalimbali, ni dawa zinazopatikana katika maduka ya pembejeo za kilimo na dawa za mifugo. Dawa hizi hutumika kwa ajili ya kuongeza mazao na kuboresha kilimo mashambani.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

Chupa ya rangi nyeupe yenye maandishi “spoton” na picha ya mbwa mdogo, ni mfano wa dawa za mifugo zinazopatikana kwenye maduka ya pembejeo za kilimo na dawa za mifugo. Dawa hizi hutumika kama kinga na tiba ya magonjwa ya wanyama, na huonyesha umuhimu wa kuwahudumia mifugo kwa njia bora ili kuhakikisha afya na ustawi wao.

Kifungashio cha rangi nyeupe na rangi ya udongo, kikiwa na maandishi yanayosomeka "BOZON" na picha ya mifugo, ni mfano wa dawa za mifugo zinazopatikana kwenye maduka ya pembejeo za kilimo na dawa za mifugo. Dawa hizi hutumika kama kinga na tiba ya magonjwa ya wanyama, na huonyesha umuhimu wa kuhudumia mifugo kwa njia bora ili kuhakikisha afya na ustawi wao.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

Chupa na kifunganishiwa maalum chenye maandishi "bametini" na picha ya mfugo ni mfano wa dawa za mifugo zinazopatikana kwenye maduka ya pembejeo za kilimo na dawa za mifugo, dawa hizi hutumika kama kinga na tiba ya magonjwa ya wanyama, na kuonyesha umuhimu wa kuwahudumia mifugo kwa njia bora ili kuhakikisha afya na ustawi wao.

Vifungashio tofauti vyenye maandishi “biofix”na picha ya nafaka mbalimbali vimepangwa dukani zikiwa ni aina ya pembejeo bora za kilimo, hizi ni chanjo za mimea zinazotumika kuongeza rutuba ya udongo na kuboresha ukuaji wa mazao kama maharage, kunde, mbaazi na karanga.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

Nje ya duka la pembejeo za kilimo na dawa za mifugo, mifuko ya mbolea imepangwa nje, huku mhudumu na mteja wakiwa wamekaa wakipeana maelekezo. Mahali hapa ni muhimu kwa wakulima kupata pembejeo bora za dawa za mifugo kwa ajili ya kuongeza uzalishaji wa mazao na kulinda afya ya mifugo hao.

Chupa na vifungashio vya rangi nyeupe vyenye maandishi kanflu na picha ya mifugo mbalimbali ni dawa zinazopatikana katika maduka ya pembejeo za kilimo na dawa za mifugo, dawa hizi hutumika kama kinga na tiba ya magonjwa ya wanyama nawaonyesha umuhimu wa kuwahudumia mifugo kwa njia bora ili kuhakikisha afya na ustawi wao.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

Chupa za ukubwa tofauti zikiwa zimepangwa katika rafu yenye mfano wa dawa za mifugo zinazopatikana kwenye maduka ya pembejeo za kilimo na dawa za mifugo. Dawa hizi hutumika kama kinga na tiba ya magonjwa ya wanyama inayoonyesha umuhimu wa kuwahudumia mifugo kwa njia bora ili kuhakikisha afya na ustawi wao.

Kifungashio cha rangi nyeupe na bluu chenye picha ya kuku na maandishi "Broiler Booster", ni mfano wa dawa za mifugo zinazopatikana kwenye maduka ya pembejeo za kilimo na dawa za mifugo, dawa hizi hutumika kama kinga na tiba ya magonjwa ya wanyama, na huonesha umuhimu wa kuwahudumia mifugo kwa njia bora ili kuhakikisha afya na ustawi wao.

Vifungashio vya aina mbalimbali vimepangwa vizuri juu ya meza ni mfano wa dawa za mifugo zinazopatikana kwenye maduka ya pembejeo za kilimo na dawa za mifugo. Dawa hizi kutumika kwa kinga na tiba ya magonjwa ya wanyama na huonyesha umuhimu wa kuhudumia mifugo kwa njia bora ili kuhakikisha afya na ustawi wake.

Jengo la biashara lenye bango linalosomeka "Osho" limejengwa kando ya barabara likiwa na mwonekano mzuri; mahali hapa ni muhimu kwa wakulima wa kupata pembejeo bora za dawa za mifugo kwa ajili ya kuongeza uzalishaji wa mazao na kulinda afya za mifugo yao.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

Duka la pembejeo na dawa za mifugo lenye jina "Osho", likiwa wazi na wauzaji wamekaa ndani, tayari kuwahudumia wateja. Duka hili linahudumia wakulima na wafugaji, kwa kuwapatia bidhaa muhimu kwa ajili ya afya ya mifugo yao na uzalishaji bora wa mazao.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

Mifuko miwili ya mbolea ya kisasa yenye maandishi ya "haidroponiki", na mifuko mmoja unaotengenezwa kwa ajili ya kukandia na mingine kwa ajili ya kuuzia mimea. Hii ni mbolea ya kusaidia wakulima kwa kuongeza uzalishaji kwa kutumia virutubisho muhimu vya kwenye udongo.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

Wakulima baada ya kuvuna viazi vitamu kutoka katika shamba lililozungukwa na uoto wa asili na majani yaliyo kauka, katika vikapo vyenye rangi mbalimbali vimejaa mazao safi yaliyokusanywa kwa uwangalifu yakisubilia kupelekwa sokoni kuuzwa ili wakulima waweze kujipatia faida.

Nyanya zimepangwa kwenye matenga mengi baada ya kuvunwa zikiwa na rangi nyekundu na zingine zikiwa za kijani, huku wakulima wamekaa pembeni wakipumzika, wakifurahia matokeo ya kazi yao ya kilimo. Nyanya hizi hupelekwa sokoni na kuuzwa ili wakulima waweze kujipatia kipato.

Kundi la wakulima, limekusanyika kuchambua viazi baada ya kuvivuna, wakiviweka kwenye magunia, huku wakiwa wameinama, wakijiandaa kupeleka sokoni kuuza zao hilo la biashara lenye thamani kubwa kwa ajili ya kujipatia kipato.

Katika shamba la mimea ya mahindi iliyokauka, wakulima wawili wanavuna mashamba hayo na kupanga sehemu moja chini ya jua kwa ajili ya kukauka, tayari kwa kusafirishwa kama zao la biashara kwenda sokoni na maeneo mengine ya mauzo ya kilimo.

Muuzaji ameinama akipanga mananasi yaliyoiva vizuri chini karibu na barabara, tayari kwa kuwauzia wateja. Mananasi haya ni zao la biashara, linalovunwa kutoka shambani na kuletwa sokoni kwa ajili ya kipato. Mazingira ni safi na yenye utulivu.

Shamba la migomba liloenea kwenye eneo kubwa likiwa limeota kwenye mpangilio mzuri na imebeba mikungu mikubwa ya ndizi za kijani zilizokomaa, mazingira yanaakisi afya nzuri ya mimea na ndizi hizo hutumika kama zao la biashara linalovunwa na kusafirishwa kwenda sokoni kuuzwa ili mkulima ajipatie kipato.

Kundi la wakulima lipo shambani baada ya mavuno huku wakichagua vitunguu maji vikiwa vimetoka kuvunwa. Baadhi ya vitunguu vinapangwa kwenye magunia tayari kwa kusafirisha na kwenda sokoni kwa ajili ya kuuzwa na wakulima kujipatia kipato.

Kundi la wakulima limekusanyika kuchambua viazi baada ya kuvuna wakivipanga vizuri wakiwa wameinama wakijiandaa kuvipeleka sokoni na kuviuza, zao hilo la biashara lenye thamani kubwa kwa ajili ya kujipatia kipato.

Kundi la wakulima wakichambua kwa makini zao aina ya kahawa, zilizoiva za kijani na nyekundu. Wakitenganisha zile zilizo bora zaidi kwa ajili ya soko. Kazi hii ya mikono inaonyesha umakini na thamani ya zao hilo la biashara na tayari kwa ajili kuuza na wakulima kujipatia kipato.

Shamba la nyanya limeshamiri kwa mimea ya kijani kibichi, iliyolimwa kwa mpangilio mzuri juu ya udongo wenye rutba nyanya nyingi zimeiva kwa rangi nyekundu angavu, huku zingine zikiwa bado kijani, mavuno yako tayari, wakulima wakiandaa nyanya hizo kwa ajili ya kuzipeleka sokoni na kuuza ili kujipatia kipato.

Katika shamba mahindi yamesambazwa chini ya jua ili yakauke vizuri, huku mkulima akiwa anaendelea kuyapakia kwenye magunia kwa umakini, tayari kusafirishwa kama zao la biashara kwenda sokoni na maeneo mengine ya mauzo ya kilimo.

Shamba la nyanya limeshamiri kwa mimea ya kijani kibichi, iliyolimwa kwa mpangilio mzuri juu ya udongo wenye rutuba. Nyanya nyingi zikiwa zimeiva nyekundu na angavu, zikiwa tayari kwa mavuni kwa ajili ya kuuzwa sokoni ili wakulima waweze kujipatia kipato chao cha kila siku.

Wakulima wawili wa jinsia ya kike, wakiwa katika shamba lenye miti ya mikahawa, iliyojaa matunda mengi yaliyoiva ya rangi nyekundu na kijani. Wakijitahidi kuchagua kwa uangalifu na kukusanya mavuno hayo muhimu ya biashara, ambayo yanatarajiwa kuuzwa sokoni.

Shamba la nyanya limeshamiri kwa mimea ya kijani kibichi iliyolimwa kwa mpangilio mzuri juu ya udongo wenye rutuba, nyanya nyingi zimeiva kwa rangi nyekundu angavu huku zingine zikiwa bado za kijani. Mavuno yako tayari wakulima wakiandaa nyanya hizo kwa ajili ya kuzipeleka sokoni kuuza na kujipatia kipato.

Mkulima wa jinsia ya kike akiwa amesimama pembeni ya mti wenye matunda aina ya mabohora, akiyatazama kwa makini huku akitafakari namna ya kuyachuma na kuyavuna kwa ajili ya kuyapeleka sokoni na kuyauza aweze kujipatia kipato.

Mkulima akiwa ameshikilia shambani zao aina ya tango la kijani likiwa limeiva vizuri, wakiwa wamezungukwa na mimea mingi ya matango ikionyesha kazi ya bidii na umakini katika kilimo cha zao hili la biashara, linalopelekwa sokoni kwa ajili ya kuuzwa na mkulima kujipatia kipato.

Wakulima wawili wa kiume wakiwa wamesimama shambani wakiwa wameshika matunda ya rangi nyekundu yakiwa bado hayajaiva vizuri, wakionekana wakijadiliana kwa makini namna ya kukusanya mazao haya na kuyasafisha kupeleka sokoni ili wakayauze na kujipatia kipato chao cha kila siku.

Shamba la nyanya limeshamiri kwa mimea ya kijani kibichi, iliyolimwa kwa mpangilio mzuri juu ya mifuko maalumu iliyowekwa udongo wenye rutuba. Nyanya nyingi zikiwa zimeiva nyekundu na angavu huku zingine zikiwa bado za kijani. Mavuno yapo tayari, wakulima wanaandaa nyanya hizo kwaajili ya kupeleka sokoni kuuza na kujipatia kipato.

Mkulima ameinama akionyesha nyanya ambazo bado hazijakomaa vizuri, huku akiwa amezungukwa na shamba la nyanya lenye mimea ya kijani iliyopangwa vizuri; akijiandaa kuvuna zao hili na kwenda kuliuza kwa ajili ya kujipatia kipato.

Mkulima wa jinsia ya kike akiwa amesimama baada ya kuvuna mahindi mengi kutoka katika shamba lililojaa miche mingi ya mahindi iliyokauka, zao hili muhimu la biashara hutumika kwa ajili ya kuuzwa na mkulima kujipatia kipato cha kuendesha maisha yake.

Katika shamba zao aina ya karoti limevunwa na kuwekwa ardhini tayari kwa ajili ya kupakiwa katika magunia maalumu na kusafirishwa kupelekwa sokoni kwa ajili ya kuuzwa ili kumpatia mkulima kipato kinachomsadia yeye na familia yake pamoja na jamii.

Wakulima wakiwa katika shamba la viazi wakiendelea kuvuna zao hili huku wakiweka juu ya udongo. Zao hili hukusanywa na kusafirishwa kupelekwa sokoni kwa ajili ya kuuza na kuwapatia wakulima kipato kinachoendesha maisha yao ya kila siku.

Wakulima wawili waliovalia makoti ya kijani wamevuna ndizi nyingi kutoka katika shamba kubwa la kisasa, lililojaa migomba iliyoota ndizi zilizokomaa, zao hili bora hukusanywa na kupakiwa katika usafirishaji na kwenda kuuzwa kwa ajili ya wakulima kujipatia kipato.

Mti wa kahawa ukiwa na kahawa nyingi zilizoiva zenye rangi nyekundu na nyingine ambazo bado hazijaiva zikiwa na rangi ya kijani. Shamba hili linaakisi jitihada za mkulima alizozitumia katika kuboresha mazao haya ambayo anakuja kuyauza na kujipatia kipato.

Mkulima akiwa amesimama shambani na ameshika mananasi ambapo tayari ameshayavuna tayari kupelekwa sokoni, huku shamba lilikuwa limestawi vizuri nikawa na matawi ya kijani kibichi yanayoashiria afya bora ya mimea, mananasi haya ni zao la biashara lenye faida kubwa kwa wakulima na kuchangia pato la kaya na taifa.

Mkulima wa jinsia ya kiume akiwa amesimama shambani na ameshika zao aina ya parachichi yanye rangi ya kijani angavu likiwa bado mtini, akiwa tayari kuzivuna na kuzifarisha na kuzipeleka sokoni kama zao la biashara na kuliuza ili kujipatia kipato.

Kundi la wakulima limekusanyika kuchambua viazi baada ya kuvunwa, wakiviweka kwenye magunia huku wakiwa wameinama. Wakijiandaa kuvipeleka sokoni kuuza zao hilo la biashara, lenye thamani kubwa na kujipatia kipato.

Matawi ya vitunguu yameshika rangi ya kijani kibichi, yamesimama juu ya udongo wenye unyevu ukionyesha afya wa zao hilo shambani, yamepangwa kwa mstari yakiwa katika hatua nzuri za kukua kabla ya kuvunwa, yakionyesha matumaini ya mavuno mazuri kwa wakulima wanayalima kama za lao la biashara.

Katika shamba kubwa na la kisasa lililosheheni mimea ya kijani kibichi, zao aina la nyanya likiwa limetokeza vizuri huku nyanya zikiwa nyingine zimeiva na nyingine zikiwa bado na rangi ya kijani; mazao haya hutumika kwa ajili ya kuuzwa sokoni na kumpatia mkulima kipato.

Mazao mengi ya nyanya yaliyovunwa kutoka shambani yakiwa na rangi nyekundu, huku yakiwa yamezungukwa na shamba lenye mimea ya kijani iliyopangwa vizuri ikiandaliwa kwa ajili ya kusafirishwa na kupelekwa sokoni kwa ajili ya kuuzwa na wakulima kujipatia kipato.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

Mkulima wa jinsia ya kike akiwa amesimama katikati ya mazao mengi ya kahawa yaliyomwagwa chini, akitengenisha zilizoiva nyekundu na zingine za kijani kwa ajili ya soko. Kazi hii ya mikono inaonyesha umakini wa thamani wa zao la biashara tayari kwa kupelekwa sokoni na kuuzwa kwa ajili ya kipato chake na jamii.

Mkulima wa jinsia ya kike akiwa ndani ya shamba lenye mikahawa mingi iliyojaa matunda mengi, yaliyoiva na rangi nyekundu na ya kijani akijitahidi kuchagua kwa uangalifu na kukusanya mavuno haya muhimu kwa biashara, ambayo yanatarajiwa kuuzwa sokoni na kumpatia kipato.

Mkulima wa jinsia ya kike akiwa amesimama na kajitwika kichwani mazao ya mahindi aliyotoka kuyavuna katika shamba kubwa la mahindi, huku mengine akiwa tayari kashayamwaga tayari kwa ajili ya kusubiria usafiri wa kuyasafirisha mazao hayo na kuyapeleka sokoni, kuyauza na kujipatia kipato.

Wakulima wa jinsia mbalimbali, wakiwa wameketi wakiendelea kuchambua zao aina ya kahawa, na kuzitenga vizuri zilizoiva na kukomaa vizuri, kwa ajili ya kuzisafirisha sokoni na kwenda kuuza, ili wapate kujipatia kipato chao cha kila siku.

Katika shamba lililosheheni mimea ya kijani kibichi, mkulima amebeba toroli alilojaza zao aina ya pilipili, zenye rangi mbalimbali na za kuvutia kama nyekundu, njano na kijani. Mazao haya mkulima huyakusanya na kuyasafirisha kupeleka sokoni kwa ajili ya kuuza, na kujipatia kipato.

Wakulima wa jinsia ya kiume wakiwa wametoka kuvuna zao la mahindi lililokomaa vizuri na kustawi, huku wakitafakari namna ya kusafirisha zao hili na kulipepeka sokoni kwa ajili ya kuuza na kujipatia kipato chao cha kila siku.

Wakulima wakiwa wamesimama katika shamba la migomba iliyoenea kwenye eneo kubwa, likiwa limeota kwa mpangilio mzuri, na yamebeba mikungu mikubwa ya ndizi za kijani zilizokomaa. Mazingira yanaakisi afya nzuri ya mimea, na ndizi hizo hutumika kama zao la biashara linalovunwa na kusafirishwa kwenda sokoni kwa ajili ya kuuzwa ili mkulima ajipatie kipato.

Mikungu mikubwa ya ndizi iliyotoka shambani imepangwa chini kwa mpangilio mzuri, wakulima wakiwa wanaratibu upangaji wake, huku wengine wamekaa pembeni wakipumzika baada ya kazi wakijiandaa kusafirisha sokoni kama zao la biashara lenye thamani.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

Mkulima wa jinsia ya kiume akiwa amesimama mbele ya shamba lililosheheni miche mingi ya mahindi, huku mahindi mengine yakiwa tayari ameshayavuna na kuyapanga katika ndoo, tayari kwa ajili ya kuyasafirisha na kuyapeleka sokoni aweze kuyauza na kujipatia kipato.

Wakulima wamekaa chini wakipumzika baada ya kazi ya kuvuna viazi vitamu kutoka katika mashamba yaliyozungukwa na uoto wa asili na miti ya kijani, vikapu viko pembeni tayari kwa ajili ya kupatiwa mazao hayo kwa uangalifu yakisubiri kupelekwa sokoni na kuuzwa ili wakulima waweze kujipatia kipato.

Wakulima wamepanda mboga zao za majani katika mpangilio maalumu na wa kisasa, katika shamba kubwa linalotumia mashine katika ulimaji na mionzi maalumu ya jua ili kupata mazao yenye ubora, yataenda kusaidia kwa ajili ya chakula na kuuza masokoni ili wajipatie kipato.

Wakulima wamepanda mimea midogo kwenye mistari katika shamba, huku mfumo wa umwagiliaji wa matone ukiwa unasambazwa vizuri kwenye udongo wa shamba, mfumo huu unapelekea maji moja kwa moja kwenye mizizi ya mimea na kusaidia kuhifadhi unyevuunyevu ili kuongeza uzalishaji.

Bustani ndogo yenye mboga mboga na matunda ya aina mbalimbali imejaa rangi za kupendeza za kijani kibichi, huku mkulima akitunza kwa uangalifu ili kuhakikisha mazao bora na safi kwa matumizi ya kila siku ya binadamu.

Mipapai iliyokamaa ikiwa na matunda imepangwa katika mstari mzuri shambani, ikiwa na matokeo na juhudi za wakulima waliotunza shamba hilo kwa umakini mkubwa, ili kuhakikisha uzalishaji mzuri wa mazao bora kwa matumizi binafsi na ya biashara .

Mazao ya matikiti maji na mahindi, yamepandwa katika shamba moja kubwa yakionesha kilimo cha msitu. Mazao haya ni muhimu kwa wakulima kwani yanaenda kuwaongezea chakula na kuwasaidia wanaouza kujipatia kipato.

Wakulima wamepakia zao aina ya miogo kwenye magunia makubwa yaliyojaa mazao hayo, tayari kwa kusafirisha sokoni mazingira ya kijani yanaonyesha juhudi za wakulima waliolima shamba vizuri na kupata mazao bora ambayo yanakwenda kuwasaidia nyumbani na kwenye biashara.

Wakulima wamepanda mimea midogo kwa mistari katika sehemu ya shamba huku mfumo wa umwagiliaji wa matone ukiwa umesambazwa vizuri kwenye udongo wa shamba. Mfumo huu hupeleka maji moja kwa moja kwenye nyuzi za mimea na kusaidia kuhifadhi univuniavyo nakuongeza uzalishaji.

Wakulima wamepanda mimea midogo kwa mstari ndani ya nyumba maalumu ya kufanyia kilimo, huku mfumo wa umwagiliaji ukionekana huko pembeni kusambaza vizuri maji kwenye udongo wa shamba. Mfumo huu hupeleka maji moja kwa moja kwenye mizizi na mimea kusaidia kukua, hivyo kuongeza uzalishaji.

Nyanya zimepangwa kwenye matenga mengi baada ya kuvunwa, huku wakulima wamekaa pembeni wakipumzika na kufurahia matokeo ya kazi yao ya kilimo. Wakijuvunia mavuno bora na yenye ubora wa hali ya juu.

Wakulima wawili wa kiume wamesimama shambani, wameshika nyanya za kijani ambazo bado hazijaiva, wakijadiliana kwa makini, wamezungukwa na mimea ya nyanya iliyopangwa kwa ustadi ikiendelea kwa kazi na bidii katika kilimo.

Mipapai iliyokomaa ikiwa na matunda mengi, imepangwa kwa mistari mizuri shambani ikiwa ni matokeo ya juhudi za wakulima, walitunza shamba hilo kwa umakini mkubwa ili kuhakikisha uzalishaji mzuri wa bidhaa bora kwa matumizi binafsi au ya biashara.

Mashine kubwa ya kulimia ikiendelea kuchimba udongo kwa nguvu katika eneo la shamba linalowaza sehemu zake zinavyozunguka ardhini wakati wa udongo kwa kasi huku nyuma ikiacha mistari iliyonyooka tayari kwa kupanda. Mashine hii kurahisisha kazi kwa ajili ya maandalizi ya shamba kuokoa muda mwingi na kuongeza ufanisi katika kilimo cha kisasa.

Trekta lililobeba mashine ya rangi nyekundu ya kulimia inayoendelea kuchimba udongo kwa nguvu katika eneo la shamba lililowazi. Sehemu zake zinazozunguka ardhini linakata udongo kwa kasi huku nyuma ikiacha mistari iliyonyooka tayari kwa kupandwa.

Mashine ya kisasa ya kilimo yenye magurudumu manne iko ndani ya shamba la kisasa la kuoteshea mimea, ikipita taratibu katikati ya mistari mirefu ya mimea ya matango iliyoning'inia. Mashine hii imeundwa kusaidia kazi za kilimo bila kutumia nguvu za kibinadamu.

Mashine za kisasa za kilimo zimetumika katika mfumo wa kilimo cha ndani ambapo mimea hupandwa kwenye maboksi maalumu, miundombinu hii inaonyesha matumizi ya teknolojia ya mitambo kusaidia ukuaji wa mimea kwa ufanisi mkubwa bila kutumia ardhi ya kawaida ya shambani.

Mashine ya kisasa ya kilimo imetumika katika mfumo huu wa kilimo cha ndani ambapo mmea hupandwa kwenye safu maalumu, miundombinu hii inaonyesha matumizi ya teknolojia ya mitambo ya kusaidia ukuaji wa mimea kwa ufanisi mkubwa bila kutumia ardhi ya kawaida ya shambani.

Mashine kubwa ya kulimia ya rangi nyekundu iliyofungwa katika trekta la kijani, inaendelea kuchimba udongo kwa nguvu katika eneo la shamba lililo wazi, sehemu zake zinazozunguka ardhini zinakata udongo kwa kasi huku nyuma ikiacha mistari iliyonyooka, tayari kwa kupandwa.

Mashine kubwa ya kulimia yenye rangi nyekundu iliofungwa mbele ya gari kubwa ikiendelea kuchimba udongo katika eneo la shamba lililowazi, sehemu zake zinazo zungukazunguka ardhini zinakata udongo kwa kasi huku nyuma ikiacha mistari ilionyooka tayari kwa kupandwa. Mashine hii ya kisasa hurahisisha maandalizi ya shamba, huokoa muda mwingi na kuongeza ufanisi katika kilimo.

Gari kubwa ya aina ya trekta ya kulimia yenye rangi ya kijani ikiendelea kuchimba udongo kwa nguvu katika eneo la shamba lililowazi, sehemu zake zinazo zunguka ardhini zinakata udongo kwa kasi huku nyuma ikiacha mistari iliyonyooka tayari kwa kupanda. Mashine hii ya kisasa hurahisisha maandalizi ya shamba, huokoa muda mwingi na kuongeza ufanisi katika kilimo.

Mashine kubwa ya kulimia inayoendeshwa na mkulima alioko kwenye trekta kubwa ya rangi ya bluu, ikiendelea kuchimba udongo kwa nguvu katika eneo la shamba lililo wazi. Sehemu zake zinazunguka ardhini na kukata udongo kwa kasi huku nyuma ikiacha mistari iliyonyooka tayari kwa kupanda.

Mashine ndogo ya kulimia yenye rangi ya njano ya kuandaa shamba kwa ajili ya kupanda mazao tofauti. Mashine hii inafanya kazi kwa ufanisi ikichimbua udongo kwa kasi na usahihi. Mashine hurahisisha kazi huokoa muda na kupunguza nguvu za mikono hivyo kuongeza uzalishaji katika kilimo.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

Mashine Kubwa ya kulimia iliyofungwa katika trekta rangi nyekundu ikiendelea kupiga shambani katikati kwa ajili ya kuandaa shamba hili kwa ajili ya kulimiwa mashine hii ya kisasa urahisisha maandalizi ya shamba kuokoa muda mwingi na kuongeza ufanisi katika kazi ya kilimo cha kisasa

Mkulima akiwa amekaa katika mashine kubwa ya kulimia yenye rangi nyekundu ikiendelea kuchimba udongo kwa nguvu katika eneo la shamba lililowazi. Sehemu zake zinazunguka ardhini na zinakata udongo kwa kasi, huku nyuma ikiacha mistari iliyonyooka tayari kwa kupandwa.

Mashine za kisasa zinatumika katika mfumo huu wa kilimo cha ndani, ambapo mimea hupandwa kwenye maboksi maalumu, miundombinu hii inaakisi matumizi ya teknolojia ya mitambo kusaidia ukuaji wa mimea kwa ufanisi mkubwa, bila kutumia ardhi ya kawaida ya shambani.

Mashime ya kisasa ya kilimo inayotumika katika mfumo wa kilimo cha ndani ambapo mimea hupandwa kwenye maboksi maalumu, miundombinu hii inaonyesha matumizi ya teknolojia ya mitambo kusaidia ukuaji wa mimea kwa ufanisi mkubwa bila kutumia ardhi ya kawaida ya shambani.

Mashine kubwa ya kulimia iliyofungwa nyuma ya trekta ikiendelea kuchimba udongo kwa nguvu katika eneo la shamba lililo wazi. Sehemu zake zinazunguka ardhini zinakata udongo kwa kasi huku nyuma ikiacha mistari iliyonyooka tayari kwa kupandwa.

Mashine za kisasa za kilimo zinatumika katika mfumo huu wa kilimo cha ndani. Ambapo mimea hupandwa eneo maalumu. Miundombinu hii inaonyesha matumizi ya teknolojia ya mitambo inayosaidia ukuaji wa mimea kwa ufanisi mkubwa bila kutegemea mvua wala ardhi ya kawaida ya shambani.

Mashine kubwa ya kulimia yenye rangi nyekundu ikiendelea kuchimba udongo kwa nguvu katika eneo la shamba, sehemu zake zinazozunguka ardhini zinakata nyasi na kuacha sehemu tayari kwa ajili ya kupanda, mashine hii ya kisasa urahisisha maandalizi ya shamba kuokoa muda mwingi na kuongeza ufanisi katika kilimo cha kisasa.

Mashine kubwa ya kulimia yenye rangi nyekundu ikiendelea kuchimba udongo kwa nguvu katika eneo la shamba lililowazi, sehemu zake zinazozunguka ardhini zinakata udongo kwa kasi huku nyuma ikiacha mistari iliyonyooka tayari kwa kupandwa.

Mashine kubwa na ya kisasa yenye rangi ya njano, ikiendelea kuandaa shamba la nyasi linaloandaliwa kwa ajili ya kulima. Sehemu zake zinazozunguka ardhini zinakata nyasi zilizokuwa ndefu, huku nyuma ikiacha sehemu ambayo iko tayari kwa ajili ya kupanda. Mashine hii ni ya kisasa na hurahisisha kazi katika maandalizi ya shamba.

Mimea ya kijani imemea vizuri kwenye mfumo wa kilimo cha kisasa ndani ya maboksi maalumu, yaliyoandaliwa kwa mpangilio mzuri, mashine imepangwa kwa umakini kila mmea ukiwa na nafasi yake ya kupokea maji na virutubisho vinavyohitajika.

Mashine za kisasa za kilimo, zinatumika katika mfumo huu wa kilimo cha ndani, ambao unaiwezesha kupanda kwenye sehemu maalumu, mandhari hii inaonyesha matumizi ya teknolojia ya mitambo, kusaidia uendelevu wa mimea kwa ufanisi mkubwa, bila kutumia ardhi wala shamba.

Mashine ya kisasa ya kilimo inayotumika katika mfumo huu wa kilimo cha ndani, ambapo mimea hupandwa kwenye maboksi maalumu, miundombinu hii inaonyesha matumizi ya teknolojia ya mitambo ya kusaidia ukuaji wa mimea kwa ufanisi mkubwa bila kutumia ardhi ya kawaida ya shambani.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

Mashine kubwa na ya kisasa ya kulimia yenye rangi nyekundu na ya njano ikiwa katika shamba lililo wazi, sehemu zake huzunguka ardhini hupata udongo kwa kasi na kuacha shamba lililo tayari kwa ajili ya kulima, mashine hii hurahisisha kazi na kuokoa muda mwingi na kuongeza ufanisi katika kilimo.

Mashine ndogo ya kulimia yenye rangi ya kijani, ya kuandaa sehemu ya mashamba kwa ajili ya kupanda mazao tofauti. Mashine hii inafanya kazi kwa ufanisi, ikichimba udongo kwa kasi na usahihi. Mashine hurahisisha kazi, huokoa muda na kupunguza nguvu za kazi ya mikono, hivyo kuongeza uzalishaji katika kilimo.

Samaki wa urembo wa rangi mbalimbali wanaogelea kwa utulivu ndani ya maji safi, wakiwa wanameremeta kwa uzuri huku wakizunguka kwenye tangi la kioo wakitunzwa kwa uangalifu, ufugaji wa samaki hutumika kama mapambo na ni chanzo kizuri cha kipato.

Samaki wa urembo wa rangi ya dhahabu wanaogelea kwa utulivu ndani ya maji safi, wakiwa wanameremeta kwa uzuri huku wakizunguka kwenye tangi la kioo wakitunzwa kwa uangalifu, ufugaji wa samaki hao hutumika kama mapambo na ni chanzo kizuri cha mapato.

Samaki warembo wa rangi ya dhahabu, wanaogelea kwa utulivu katika maji safi, wakiwa wanameremeta kwa uzuri wao, wakitunzwa kwa uangalifu, ufugaji huu wa samaki huwa unatumika kama mapambo na ni chanzo kizuri cha kipato.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

Samaki wa urembo wa rangi nyeupe, dhahabu, na nyeusi, wanaogelea kwa utulivu ndani ya maji safi, wakiwa wana meremeta kwa uzuri, huku wakizunguka kwenye tenki la vioo, wakitunzwa kwa uangarifu, ufugaji wa samaki unatumika kwa mapambo, na chanzo kizuri cha mapato.

Bwawa kubwa la kufugia samaki wenye afya nzuri likiwa na maji masafi yanang'aa chini ya mwanga wa jua, samaki wa aina mbalimbali wanaonekana wakiongelea kwa utulivu wakifurahia mazingira safi na salama, mpangilio mzuri wa mabwawa unaonyesha wawekezaji wana juhudi kubwa katika kuhakikisha ufugaji bora wa samaki unaozaliana kwa tija.

Samaki wa urembo wa rangi tofauti wanaogelea kwa utulivu ndani ya maji safi wakiwa wanameremeta kwa uzuri, huku wakizunguka kwenye tangii lao la kioo na lenye mwangaza wa kutosha wakicheza kwa uangalifu, ufugaji wa samaki huu unatumika kama mapambo na ni chanzo kizuli cha mapato.

Mifuko ya wazi ikiwa na nafaka mbalimbali kama: kunde, mchele, mtama, maharage na choroko zikiwa zimepangwa kwa utaratibu mbele ya duka, bidhaa hizo za chakula zitatumika kwa matumizi ya nyumbani kwa ajili ya chakula au biashara sokoni.

Watu wakipanda mche mchanga kwenye ardhi yenye unyevunyevu, kuonyesha jitihada za kutunza misitu na kupambana na uharibifu wa asili, wakishiriki kampeni za kijamii za upandaji miti kwa ajili ya kuongeza misitu.

Bwanamsitu aliyevalia nguo ya buluu amesimama karibu na shina la mti uliokatwa huku akiwa ameshika mche wa mti mdogo mkononi. Tukio hili linaleta falsafa ya "kata mti panda mti", inayohamasisha uhifadhi na uendelevu wa mazingira kwa kupanda miti mipya baada ya iliyokatwa.

Katika juhudi za uhifadhi na uendelezaji wa misitu nchini makundi ya miche mbalimbali yamepangwa kwa mpangilio mzuri, kulingana na aina ya mimea ndani ya mazingira ya kijani ya msitu huku pembeni, bwana msitu akiwa amesimama akiangalia kwa uangalifu makundi hayo ya miche yanayotunzwa kwa usahihi.

Miche ya mingi ya mimea mbalimbali imepangwa katika mpangilio maalum katika makundi tofauti, kila kundi likiwakilisha aina tofauti ya miti ya misitu, mandhari eneo hii inaonesha dhamira ya hifadhi na uendelezaji wa misitu nchini.

Katika juhudi za kuhifadhi na kuendeleza misitu nchini, makundi ya miche mbalimbali yamepangiliwa kwa mpangilio mzuri kulingana na aina ya mimea, ndani ya mazingira ya kijani cha misitu. Huku bwana shamba wamesimama wakirekodi taarifa muhimu za kazi zao kwa uangalifu, kuhakikisha kila kundi la mmea linatunzwa kwa uaminifu.

Katika juhudi za kuhifadhi na kuendeleza misitu, makundi ya miche mbalimbali yamepangwa kwa mpangilio mzuri kulingana na aina za mimea. Ndani ya mazingira ya kijani ya msitu Bwana misitu amesimama pembeni akirekodi taarifa muhimu za kazi yao kwa uangalifu, wakihakikisha kila kundi la miche linatunzwa kwa usahihi.

Bwana shamba akiwa Katika eneo la miche midogo iliyopandwa kwa makundi ili kutofautisha aina zao, akiendelea kukagua miche yake, ili kuhakikisha ina afya na matunzo bora kabla ya kupelekwa katika eneo la hifadhi ya misitu na kupandwa.

Madhari ya kijani kibichi inayozunguka bwawa la maji ni ushahidi wa mazingira hai ya msitu. Jua la asubuhi linamulika kwa upole juu ya majani na miti mirefu huku anga la bluu likitoa mvuto wa asili. Bwawa hili lenye majani yanayoelea juu ya maji ni sehemu muhimu ya mimea na viumbe hai wanaotegemea msitu kwa makazi.

Katika mandhari ya kuvutia ya msitu yenye miti mirefu iliyokuwa na kijani kizito, mbwa pori amesimama katikati ya msitu huu, huku jua la asubuhi likimulika katika eneo hili. Hali hii inaonesha ushirikiano na utegemezi uliopo katikati ya wanyama na mimea.

Mimea ya kijani ikiwa kwenye mifuko ya plastiki ya rangi nyeupe katika eneo la wazi lenye mchanga na miti ya asili, mandhari inaakisi shughuli za upandaji miti na uhifadhi wa mazingira ambapo miche inaandaliwa kwa ajili ya kupandwa kwenye maeneo ya kuhifadhi misitu.

Bwana misitu, akiendelea kumwangalia miche iliyopangwa kwenye makundi, kabla ya kwenda kuipanda misituni ili kuhakikisha inapata afya bora na kuchipua vizuri, ikiwa ni juhudi za kutunza mazingira kwa kizazi cha sasa na kijacho.

Bwana misitu akipanga miche ya miti kwa makundi mbalimbali kuonyesha utofauti wa aina zake, akihakikisha inakuwa na afya bora kabla ya kupandwa mashambani na misituni, hii ni kama sehemu ya juhudi za kutunza na kuhifadhi misitu kwa kizazi cha sasa na kijacho.

Teknolojia ya kilimo cha haidroponi, ambapo mboga hulimwa bila kutumia udongo bali hupangwa kwenye maboksi maalumu yanayopokea virutubisho kupitia mabomba ya umwagiliaji, njia hii ni rafiki kwa mazingira, hutumia maji kidogo na hutoa mazao bora kwa muda mfupi, inafaa kwa kilimo cha kisasa mjini na maeneo yenye ardhi finyu.

Teknolojia ya kilimo cha haidroponi ambapo mboga huimwa bila kutumia udongo bali upandwa kwenye maboksi maalumu yanayopokea virutubisho kupitia bomba za umwagiliaji. Njia hii ni rafiki kwa mazingira hutumia maji kidogo na hutoa mazao bora kwa muda mfupi inafaa kwa kilimo cha kisasa mjini au maeneo yenye ardhi finyu.

Bomba maalumu za rangi ya bluu zimepangwa kwa ustadi katika shamba la kisasa zikiwa na mashimo upande wa juu. Ndani yake kuna mimea ya kijani kibichi ambayo imekwishastawi vizuri. Huu ni mfano bora wa kilimo cha haidroponi, kinachowezesha mimea kustawi bila udongo kwa kutumia virutubisho vinavyoyeyushwa kwenye maji.

Bomba maalumu za rangi nyeupe zimepangwa kwa ustadi zikiwa na mashimo upande wa juu na ndani yake kuna mimea ambayo tayari imekwisha stawi na mengine bado. Huu ni mfano bora wa kilimo cha hydroponi kinachowezesha mmea kustawi bila udongo kwa kutumia virutubisho vinavyorushwa kwenye maji.

Bomba lenye rangi ya kijivu na maandishi “Kabeji” limepangwa kwa ustadi likiwa na mashimo pande zote. Ndani yake kuna mimea ya kijani kibichi ambayo imekwisha stawi. Huu ni mfano bora wa kilimo cha haidroponi kinachowezesha mimea kustawi bila udongo, kwa kutumia virutubisho vinavyoyeyushwa kwenye maji.

Teknolojia ya kilimo cha haidroponi ambapo mboga hulimwa bila kutumia udongo, iliyopangwa kwenye maboksi maalumu yanayopokea virutubisho kupitia mabomba ya umwagiliaji. Njia hii ni rafiki kwa mazingira hutumia maji kidogo na hutoa mazao bora kwa muda mfupi, inafaa kwa kilimo cha kisasa mjini na maeneo yenye ardhi finyu.

Teknolojia ya kilimo cha hydroponi ambapo mboga hulimwa bila kutumia udongo hupandwa sehemu maalum vinavyopokea virutubisho vilivyo yeyushwa kwenye maji, njia hii ni rafiki kwa mazingira kutumia maji kidogo na hutoa mazao bora kwa mda mfupi hutoa kilimo cha kisasa kwenye maeneo ya mjini na maeneo yenye ardhi finyu.

Mkulima akionyesha teknolojia ya kilimo cha haedroponi ambapo mboga hulimwa bila kutumia udongo bali hupandwa kwenye maboksi maalumu yanayopokea virutubisho kupitia bomba za umwagiliaji. Njia hii ni rafiki kwa mazingira, hutumia maji kidogo na hutoa mazao bora kwa muda mfupi.

Bomba maalumu la rangi nyeupe na kijivu zimepangwa kwa ustadi zikiwa na ustadi zikiwa na mashimo upande wa juu, ndani yake kuna mimea ya kijani kibichi iliyo stawi vizuri. Huu ni mfano bora wa kilimo cha haidroponi kinachowezesha mimea kustawi bila udongo kwa kutumia virutubisho vilivyo yeyushwa kwenye maji,

Bomba maalumu za rangi nyeupe zimepangwa Kwa ustadi zikiwa na mashimo pande zote ndani yake kuna mimea ya kijani kibichi ambayo imekwisha stawi huu ni mfano Bora wa kilimo cha haidroponi kinachowezesha mmea kustawi bila udongo kwa kutumia virutubisho vinavyoyeyushwa kwenye maji.

Teknolojia ya kilimo cha haidroponi ambapo mboga hulimwa bila kutumia udongo kisha hupangwa kwenye vyombo maalumu vya kupokea virutubisho kupitia bomba za umwagiliaji, njia hii ni rafiki kwa mazingira hutumia maji kidogo na hutoa mazao bora kwa muda mfupi, inafaa kwa kilimo cha mjini au maeneo yenye ardhi finyu.

Teknolojia ya kilimo cha haidroponi, ambako mboga hulimwa bila kutumia udongo, bali hupandwa katika vyombo maalumu ambavyo yanapokea virutubisho kupitia mabomba ya umwagiliaji, njia hii ni rafiki kwa mazingira hutumia maji kidogo na hutoa mazao kwa muda mfupi. Inafaa kwa kilimo cha kisasa mijini au maeneo yenye ardhi finyu.

Teknolojia ya kilimo cha haidroponi, ambacho mboga hulimwa bila kutumia udongo bali hupandwa kwenye maboksi maalumu yanayopokea virutubisho kupitia bomba za umwagiliaji. Njia hii ni rafiki kwa mazingira, hutumia maji kidogo na hutoa mazao bora kwa muda mfupi. Inafaa kwa kilimo cha kisasa mjini au maeneo yenye ardhi finyu.

Bomba maalumu la rangi ya bluu limepangwa kwa ustadi likiwa na mashimo pande zote, ndani yake kuna mimea ya kijani kibichi ambayo imekwisha stawi vizuri. huu ni mfano bora wa kilimo cha haidroponi kinachowezesha mimea kustawi bila udongo kwa kutumia virutubisho vinavyo yeyushwa kwenye maji.

Teknolojia ya kisasa ya kilimo cha haidroponi, ambapo mimea hupandwa kwenye maboksi maalum yanayo sambaza virutubisho kupitia mipira, na kilimo hiki hakitumii udongo. Ni kilimo kinachofaa katika maeneo ya mjini au maeneo yenye ardhi finyu.

Katika eneo maalumu kuna mabomba ya rangi nyeupe yakiwa yamepangwa kwa ustadi yakiwa na mashimo upande wa juu. Ndani yake kuna mimea ya kijani kibichi ambayo tayari imekwisha stawi. Huu ni mfano bora wa kilimo cha haidroponi kinachowezesha mimea kustawi bila udongo kwa kutumia virutubisho vinavyo yeyushwa kwenye maji.

Teknolojia ya kilimo cha haidroponi ambako mboga hulimwa bila kutumia udongo bali upandwa kwenye maboksi maalumu yanayopokea virutubisho kupitia bomba za umwagiliaji njia hii ni rafiki kwa mazingira, hutumia maji kidogo na kutoa mazao bora kwa muda mfupi, inafaa kwa kilimo cha kisasa mijini au maeneo yenye ardhi finyu.

Teknolijia ya kilimo cha haidroponi ambapo mboga hulimwa bila kutumia udongo, bali hupandwa kwenye maboksi maalumu na yanapokea virutubisho kupitia bomba za umwagiliaji. Njia hii ni rafiki kwa mazingira hutumia maji kidogo na hutoa mazao bora kwa muda mfupi inafaa kwa kilimo cha kisasa mjini au maeneo yenye ardhi finyu.

Teknolojia ya kilimo cha haidroponi, ambako mboga hulimwa bila kutumia udongo bali hupangwa kwene maboksi maalumu yanayo pokea virutubisho kupitia mabomba ya umwagiliaji, njia hii ni rafiki kwa mazingira, hutumia maji kidogo na inatoa mazao bora kwa muda mfupi inafaa kwa kilimo cha kisasa cha mjini na maeneo yenye ardhi pia.

Bomba maalumu la rangi nyeupe limepangwa kwa ustadi likiwa na mashimo upande wa juu, ndani yake kuna mimea ya kijani kibichi ambayo tayari imekwishastawi. Huu ni mfano bora wa kilimo cha haidroponi kinachowezesha mimea kustawi bila udongo kwa kutumia virutubisho vinavyoyeyushwa kwenye maji.

Mboga za majani zimepangwa kwenye shamba kubwa la kisasa la kupandia mimea. Mimea hii itapelekwa kiwandani kwa ajili ya kuchakatwa na kusindikwa ili kutoa bidhaa za kibiashara zenye ubora wa hali ya juu.

Nguruwe wengi wamepangwa katika mpangilio maalumu ndani ya banda ya kisasa wakiwa wenye afya na kutunzwa vizuri wanatumika kwa uzalishaji mkubwa wanyama inayochakatwa inayofungwa kitaalaamu tayari kwa soko, ufungaji huu wa kisasa ni sehemu ya kilimo cha kibiashara kinachochangia upatikanaji wa bidhaa nyingi za mifungo kwa ubora wa hali ya juu.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

Shamba la kabichi, limepandwa kwa wingi kwa kutumia mbinu za kisasa. Likiwa tayari limevunwa na kusambaza malighafi viwandani. Mpangilio huu wa uzalishaji kwa kiwango kikubwa kwa ajili ya kuchakata bidhaa kama juisi, mboga zinazokaushwa au virutubisho vya viwandani.

Kuku wengi wakiwa ndani ya banda kubwa lenye mpangilio mzuri, wamesimama wakionyesha afya bora, huku kuku hao hutumika kwa ajili ya viwandani nyama zao na mayai kusindikwa kwa ajili ya kusambaza sokoni, huu ni mfano bora wa kilimo cha viwanda chenye tija na usimamizi mzuri.

Shamba la kabichi limepandwa kwa wingi kwa kutumia mbinu za kisasa, likiwa tayari kwa mavuno ya kusambaza malighafi viwandani, mpangilio huo wa uzalishaji wa kiwango kikubwa kwa ajili ya kuchakata bidhaa kama juisi, mbogamboga zilizokaushwa na virutubisho vya viwandani.

Kuku wengi wa rangi nyeupe wakiwa ndani ya banda la kisasa. Wakubwa na wenye afya nzuri wamesimama huku wakiendelea kula. Mayai na nyama vinavyopatikana kwa kuku hawa, hupelekwa viwandani kwa ajili ya kuchakatwa na kusindikwa ili kusambazwa sokoni kwa ajili ya mahitaji mbalimbali.

Shamba la migomba lililoenea kwenye eneo kubwa ikiwa imeota kwa mpangilio mzuri na imebeba mikungu mikubwa ya ndizi za kijani zilizokomaa. Mazingira yanaakisi afya na uzuri wa mimea. Ndizi hizi hukusanywa kama malighafi na kupelekwa kiwandani kwa ajili ya kuchakatwa na kuuzwa katika soko kubwa la ndani na nje ya nchi.

Shamba la kabichi limepandwa kwa wingi kwa kutumia mbinu za kisasa, huku wakulima wakiwa wana kusanya mazao tayari kwa ajili ya kusambaza malighafi viwandani, mpangilio huo wa uzalishaji wa kiwango kikubwa kwa ajili ya kuchakata bidhaa kama: juisi, mbogamboga zinazo kaushwa na virutubisho vya viwandani.

Ng'ombe wengi wamepangwa kwa mpangilio maalumu ndani ya banda la kisasa, wakionekana wenye afya nzuri na kutunzwa. Wanatumika kwa uzalishaji mkubwa wa maziwa, yanayosindikwa kiwandani kuwa bidhaa kama siagi, mtindi na jibini. Na baadhi ya ng'ombe hao pia hufugwa kwa ajili ya nyama, inayochakatwa na kufungwa kitaalamu tayari kwa soko.

Kuku wengi wa rangi nyeupe wakiwa ndani ya banda kubwa lenye mpangilio mzuri, wamesimama huku wakiendelea kula. Mayai na nyama zinazopatikana huchakatwa kiwandani kwa ajili ya kuuzwa Katika masoko ya ndani na nje ya nchi.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

Mboga za majani zimepandwa kwenye shamba kubwa la kisasa la kupandia mimea kwenye mpangilio mzuri na hali bora ya kilimo cha kisasa, mimea hii inapelekwa kiwandani kwa ajili ya kuchakatwa na kusindikwa ili kutoa bidhaa za kibiashara zenye ubora wa hali ya juu.

Trekta kubwa lililobeba mashine ya kulimia inayoendelea kuchimba udongo kwa nguvu katika eneo la shamba lililo na mimea ya kijani kibichi. Sehemu zake zinazozunguka zinakata udongo kwa kasi huku nyuma ikiacha mistari iliyonyooka mazao haya mengi yanayopatikana, hutumika kwa biashara za viwandani ambapo malighafi hukusanywa na kupelekwa kiwandani na kuchakatwa ili kutoa bidhaa.

Shamba la nyanya limeshamiri kwa mimea ya kijani kibichi ilolimwa kwa mpangilio mzuri juu ya udongo wenye rutuba, nyanya nyingi zimeiva kwa rangi nyekundu na angavu. Zao hili bora ni maligafi safi inayoenda viwandani kwa ajili ya kuchakatwa na kusindikwa ili ipate kuuzwa sokoni ndani na nje ya nchi.

Ng’ombe wengi wamepangwa katika mpangilio maalumu ndani ya mabanda ya kisasa, wakiwa na afya nzuri, na wanatumika kwa uzalishaji mkubwa kutoa maziwa yanayotumika kiwandani kuwa bidhaa kama siagi, mtindi, na nyingine; huku baadhi ya ng’ombe pia wakifugwa kwa ajili ya nyama inayochakatwa na kufungwa kitaalamu tayari kwa soko.

Shamba kubwa lililosheheni rangi ya kijani kibichi likiwa na zao aina ya mananasi yaliyositawi vizuri. Mazao haya hukusanywa na kusindikwa, na kupelekwa kiwandani kwa ajili ya kuchakatwa, ili iweze kutoa bidhaa mbalimbali kama juisi na matunda yaliyokaushwa kwa ajili ya soko la ndani na nje ya nchi.

Mandhari ya kuvutia ya shambani yenye mimea ya mahindi iliyostawi vizuri na kujaa kijani kibichi, mahindi yakiwa tayari yameanza kuchipua kutoka kwenye mashuke. Mkulima anatembea katikati akikagua mazao haya mazao haya husindikwa na kuchakatwa viwandani ili kutengeneza bidhaa zinazoenda kuuzwa nje na ndani ya nchi.

Mkulima akiwa katikati ya shamba la kabichi lililopandwa vizuri kwa wingi kwa kutumia mbinu za kisasa likiwa tayari kwa mavuno ya kusambaza malighafi viwandani, mpangilio huu wa uzalishaji kwa kiwango kikubwa kwa ajili ya kuchakata bidhaa kama juisi, mbogamboga zilizokaushwa na virutubisho vya viwandani.

Shamba kubwa la majani ya chai, limejaa rangi ya kijani kibichi, likienea hadi mbali katika mandhari safi na ya kuvutia. Majani hayo yamekusanywa kwa uangalifu na kuchakatwa kiwandani, ambapo hukaushwa, kusindikwa na kufungashwa tayari kwa soko la ndani na nje ya nchi.

Shamba la kabichi, limepandwa kwa wingi kwa kutumia mbinu za kisasa, likiwa tayari kwa mavuno ya kusambaza malighafi viwandani. Mpangilio huo wa uzalishaji wa kiwango kikubwa kwa ajili ya kuchakata bidhaa kama, juisi, mboga zilizokaushwa na virutubisho vya viwandani.

Kuku wengi wa aina ya vifaranga wakiwa wapo katika banda lao safi na kubwa lenye uwazi wa kutosha wakiendelea kula, kuku hawa hufugwa kwa ajili ya nyama na mayai ambapo upelekwa viwandani kwa ajili ya kuchakatwa na kusindikwa ili waweze kutoa bidhaa katika masoko ya ndani na nje ya nchi.

Shamba la kabichi limepandwa kwa wingi Kwa kutumia mbinu za kisasa ikiwa tayari Kwa mavuno ya kusambaza maegesho viwandani . Mpangilio huo uzalishaji kiwango kikubwa kwaajili ya kuchakatwa bidhaa kama chuisi ,mboga zilizokaushwa au virutubisho vya viwandani.

Katika Shamba la ndani la uyoga, ulioota vizuri na ni mweupe. Uyoga huu huchakatwa kiwandani kuwa vipande vidogo, kukaushwa, kuhifadhiwa vizuri na kufungashwa tayari kwa matumizi ya soko la ndani au la kimataifa. Ni zao lenye thamani kubwa kwenye kilimo cha kisasa.

Mkulima wa jinsia ya kiume akiwa shambani, anakagua nyanya za kijani kwa tabasamu, kabla kuvuna na kusafrishwa hadi kiwandani kwa ajili ya kuchakatwa na kusindikwa na kuwa bidhaa mbalimbali za viwandani, zenye viwango vya ubora wa kimataifa.

Kuku wengi wa kufungwa wa rangi nyekundu wako ndani ya banda, wakiwa ni wakubwa, wenye afya na wenye nguvu. Wamezungushiwa uzio safi na wenye mazingira mazuri ya ufugaji wa kisasa, unaozingatia usafi wa lishe wa kila siku. Kuku hawa hutumika kwa ajili ya malighafi za viwandani kwa ajili ya nyama na mayai.

Shamba la ndani la uyoga limeota vizuri, uyoga huu huchakatwa viwandani na kuwa vipande vidogovidogo, hukaushwa na kuihifadhiwa vizuri na kufungashwa tayari kwa matumizi ya soko la ndani na la kimataifa, ni zao lenye thamani kubwa kwenye kilimo cha kisasa.

Mkulima akiwa analihudumia shamba kubwa lililotapakaa mimea ya kijani kibichi, ili mazao yanayopatikana hapa yaweze kwenda kusindikwa kiwandani na kuchakatwa na kwenda kuuzwa katika soko la nje na ndani ya nchi kwa ajili ya kujiongezea kipato yeye na jamii kwa ujumla.

Mabomba ya maji yamewekwa vizuri na fundi yakipita katikati ya matuta makubwa ya shamba, mfumo huo umwagiliaji unasaidia kusambaza maji moja kwa moja kwenye mizizi ya mimea. Hivyo kuongeza ufanisi wa kilimo na kupunguza upotevu wa maji katika shamba.

Mabomba ya maji, yamewekwa kwa mpangilio mzuri yakipita katikati ya matuta madogo shambani. Mfumo huo wa umwagiliaji unasaidia kusambaza maji moja kwa moja kwenye mizizi ya mimea, hivyo kuongeza ufanisi wa kilimo na kupunguza upotevu wa maji.

Mabomba ya maji yamewekwa kwa mpangilio mzuri yakipita pembeni ya matuta madogo ya mmea shambani, mfumo huu wa umwagiliaji unasaidia kusambaza maji moja kwa moja kwenye mizizi ya mimea, hivyo kuongeza ufanisi wa kilimo na kupunguza upotevu wa maji.

Katika shamba kubwa lililotapakaa mimea mingi ya kijani kibichi huku mfumo wa umwagiliaji wa matone ukiwa unasambaza maji vizuri kwenye udongo wa shamba. Mfumo huu hupeleka maji moja kwa moja kwenye mizizi ya mimea ili kusaidia unyevu na kuongeza uzalishaji wa mazao hayo.

Mabomba ya maji yamewekwa kwa mpangilio mzuri, yakipita katikati ya matuta madogo ya mimea shambani. Mfumo huu wa umwagiliaji unasaidia kusambaza maji moja kwa moja kwenye mizizi ya mimea, hivyo kuongeza ufanisi wa kilimo na kupunguza upotevu wa maji.

Bomba kubwa lililopitishwa chini ya ardhi, katika shamba kubwa la kilimo. Mpangilio wa mashamba unaonyesha matumizi ya teknolojia ya kisasa katika umwagiliaji kuhakikisha mimea yanapata maji ya kutosha ili kukuza mazao katika kilimo.

Kilimo cha kisasa cha umwagiliaji kikiendelea katika shamba kubwa linaloandaliwa huku mipira inayorusha matone ya maji ikiwa imepangiliwa vizuri, maji haya hupita hadi kwenye mizizi ya mimea yanayohakikisha ukuaji bora wa mazao katika shamba.

Bwana misifa anamwagiliwa kwa mpira miche ya miti ya makundi mbalimbali kuonyesha aina zake, huku akihakikisha inakuwa na afya bora kabla ya kupandwa mashambani na misitu kama sehemu ya juhudi za kutunza hifadhi za misitu kwa kizazi cha sasa na kijacho.

Wakulima wamepanda mimea midogo kwa mistari ndani ya shamba, huku mfumo wa umwagiliaji wa matone ukiwa umesambazwa vizuri kwenye udongo wa shamba. Mfumo huu hupeleka maji moja kwa moja kwenye mizizi ya mimea na kusaidia kuhifadhi unyevu na kuongeza uzalishaji.

Wakulima wamepanda mimea midogo kwenye udongo wenye rutuba, huku mfumo wa umwagiliaji wa matone ukiendelea kusambaza vizuri maji kwenye udongo wa shamba; mfumo huu hupeleka maji moja kwa moja kwenye mizizi ya mimea na kusaidia kuhifadhi unyevu na kuongeza uzalishaji.

Mandhari ya kuvutia yenye miti ya kijani kibichi na ardhi iliyofunikwa na majani mazito ya rangi ya kijani, huku anga likiwa na mawingu kiasi na ubluu uliotawala; taswira hii ina akisi uzuri wa asili na utulivu wa mazingira.

Mandhari ya kuvutia yenye miti mingi na vichaka vya rangi ya kijani, vilivyotapakaa hapa na pale, vikiwa vimezunguka eneo la bwawa, huku anga kubwa la bluu likiwa limefunikwa na mawingu kiasi. Taswira hii inaakisi uzuri wa asili na utulivu wa mazingira.

Mandhari ya kuvutia yenye miti mingi ya kijani kibichi na ardhi iliyofunikwa na majani mazito ya rangi ya kijani, huku mto mwembamba ukitiririsha maji yake katikati ya uoto huo, taswira hii inaakisi uzuri wa asili na utulivu wa mazingira.

Milima yenye miti minene na majani ya rangi ya kijani kibichi yakijitokeza kwa wingi yakipambwa na mawingu mazito yanaenea polepole angani, yakitoa mandhari ya utulivu na yenye uhai wa asili.

Mandhari ya kuvutia inayozunguka bwawa la maji na ushahidi wa jua linalomukika kwa upole juu ya majani na miti mirefu, huku anga likitoa mvuto wa asili, haya ni mazingira yanayotoa uzuri wa nchi.

Taswira ya kuvutia yenye miti mingi ya kijani kibichi na milima iliyofunikwa na majani mazito ya rangi ya kijani huku anga likiwa na mawingu kiasi, taswira hii inaakisi uzuri wa asili na utulivu wa mazingira.

Twiga na pundamilia wanazunguka kwa utulivu katika majani ya kijani kibichi yaliyotapakaa juu ya ardhi tambarare huku miti mirefu ikitanda juu yao na anga likiwa angavu ikionesha uzuri wa asili na wa mazingira ya kiafrika inayoelezea uhusiano mzuri kati ya wanyama wa pori na mazingira yao halisi.

Milima mirefu ikiwa na barafu inayoshuka juu ya vilele vyake. Huku chini kukiwa na miti michache ya kijani inayotapakaa hapa na pale, chini ya anga la bluu lililopambwa na mawimbi meupe ikiunda mandhari tulivu ya kuvutia na ya asili.

Katika mandhari nzuri na ya kuvutia mlima uliofunikwa na uoto wa asili wa kijani kibichi huku vichaka vikiwa vimetapakaa hapa na pale, na anga likiwa limefunikwa na mawingu mazito ya rangi nyeupe hii ni taswira ya asili inayoakisi uzuri wa nchi na utulivu wa mazingira.

Mandhari ya kuvutia yenye miti mingi ya kijani kibichi na milima iliyofunikwa na majani mazito yenye rangi ya kijani. Huku anga likiwa na mawingu mengi ya rangi nyeupe. Taswira hii inaakisi uzuri wa asili na utulivu wa mazingira.

Mandhari nzuri na ya kuvutia yenye miti mingi ya kijani kibichi na milima iliyofunikwa na majani mazito ya rangi ya kijani, huku anga likiwa na mawingu kiasi taswira hii inaakisi uzuri wa asili na utulivu wa mazingira.

Mandhari ya kuvutia yenye miti mingi na miinuko, iliyofunikwa na uoto wa asili wa kijani kibichi na majani mazito ya rangi ya kijani. Huku anga likiwa na mawingu kiasi na barabara nzuri ikikatisha katikati ya uoto huo. Taswira hii inaakisi uzuri wa asili na utulivu wa mazingira.

Barabara yenye vumbi kiasi, imekatisha katikati ya uoto wa asili wenye miti mingi ya rangi ya kijani na ardhi iliyofunikwa na uoto wa asili wa rangi ya kijani kibichi, huku milima ikiwa imefunikwa na majani mengi mazito na anga la bluu likiwa na mawingu kiasi. Taswira hii inaakisi uzuri wa nchi na utulivu wa mazingira.

Madhari ya kijani iliyo tapakaa na kichaka kikavu, huku bwawa la maji likiwa limezungukwa na uoto huo asili, ni ushahidi wa mazingira hai yaliyoko katika eneo hili, yanayoweka taswira ya utulivu wa mazingira na kivutio katika nchi.

Mto mrefu ukitiririsha maji yake katikati ya mandhari ya kuvutia yenye miti mingi ya kijani kibichi na ardhi ya tambarare iliyofunikwa na majani mazito; taswira hii inaakisi uzuri wa asili na utulivu wa mazingira.

Taswira nzuri ya mlima mrefu afrika mlima Kilimanjaro, ikiwa imepambwa na uoto wa asili wa nyasi ya kijani kibichi huku miti ikiwa imefunikwa na majani mazito ya rangi ya kijani, taswira hii inaakisi uzuri wa nchi na utulivu wa mazingira unaoakisi utalii wa ndani na nje.

Barabara ya vumbi ndefu imekatiza katikati ya uoto wa asili wenye miti na vichaka. Huku ardhi ikiwa imefunikwa na majani ya kijani kibichi, na mabonde na milima yakionekana kwa mbali. Huku anga la bluu likifunika uso wa nchi. Mandhari hii inaakisi uoto wa asili na utulivu wa mazingira.

Mlima mlefu ukiwa na barafu inayoshuka juu ya vilele vyake, huku chini kuna miti michahache ya kijani ikitapakaa hapa na pale, chini ya anga la bluu lililopambwa na mawingu meupe ikiunda mandhari tulivu na ya kuvutia ya asili.

Mandhari ya kuvutia iliyokuwa na miti mirefu ya rangi ya kijani, huku ardhi ikiwa na majani yaliyokauka na barabara ndefu ikikatisha katikati, huku anga likiwa ni la bluu lenye mawingu kiasi hii ni ishara ya watu wa asili inayoonyesha utulivu wa mazingira halisia.

Mto mkubwa unaotiririka umekatiza katikati ya mandhari kubwa na ya kupendeza yenye uoto wa asili wa kijani kibichi na miti mingi. Mandhari hii inaakisi ubora wa mazingira na utulivu wa nchi huku anga likiwa limefunikwa na mawingu kiasi.

Mandhari ya kijani kibichi ya nyasi ndefu inayovutia huku miti ikionekana kwa mbali ikipepea huku na kule na anga kubwa lililosheheni mawingu mazito ya rangi nyeupe. Taswira hii inaakisi utulivu wa mazingira na uzuri wa tabia ya nchi.

Mandhari ya kuvutia yenye miti mingi ya kijani kibichi na milima iliyofunikwa na majani mazito ya rangi ya kijani, huku anga la bluu likiwa mawingu kiasi ya rangi nyeupe. Taswira hii inaakisi uzuri wa asili na utulivu wa mazingira.

Mandhari nzuri na ya kuvutia yenye bwawa kubwa linaloakisi anga la bluu, huku anga likiwa limefunikwa na mawingu kiasi ya rangi nyeupe, na uoto wa asili wa kijani kibichi ukiwa umezunguka eneo hili na miti michache; taswira hii inaakisi utulivu wa mazingira.

Miche mingi ya rangi ya kijani kibichi na uoto asili uliotapakaa vizuri ardhini, huku ikiwa ni mazingira yaliyozunguka bwawa kubwa, linaloendelea kutiririka taratibu katika sehemu ya ardhi. Hii ni mandhari nzuri ya kuvutia inayoonesha uoto wa asili na utulivu wa mazingira.

Mandhari nzuri na ya kuvutia, yenye taswira ya mlima unaoshusha barafu chini huku uoto wa asili ukijipenyeza kwenye, na anga la bluu lenye mawingu kiasi. Ikiwa taswira hii inaakisi uzuri wa nchi na utulivu wa mazingira.

Katika mandhari kavu na ya kuvutia miti mirefu iliyo funikwa na majani mazito, huku majani ya kaki yakiwa kwa mbali na anga lililo funikwa na mawingu mazito ikiashiria taswira nzuri ya nchi na utulivu wa mazingira.

Mazingira ya kuvutia yenye uwote wa kijani kibichi wa asili na miti mingi mirefu yenye kijani kizito, huku milima ikiwa imefunikwa na majani, na anga likionekana kwa mbali lenye mawingu kiasi. Taswira hii inakisi uzuri wa nchi na utulivu wa mazingira.

Mbuzi wenye afya wamesimama kandokando ya barabara huku wakila miti iliyopo pembeni huko. Hii ni moja ya mifugo inayofugwa kwa ajili ya maziwa, nyama au kazi. Na inaonyesha mafanikio ya ufugaji bora unaozingatia lishe na matunzo ya wanyama.

Mfugaji akiwa anamlisha mbuzi mwenye afya nzuri, aliyesimama ndani ya banda lake akiwa mwenye nguvu na mwili uliojengeka vizuri. Hii ni mifugo inayofugwa kwa ajili ya maziwa, nyama au pazi na inaonyesha mafanikio ya ufugaji bora unaozingatia lishe na matunzo ya wanyama.

Kundi la watunza nyuki wakiwa wamevalia mavazi meupe ya kinga, wanakagua mizinga ya mbao kwa uangalifu, huku wakihakiki uwepo wa ubora wa asali, ufugaji huu wa kisasa huchangia kipato na lishe kupitia uzalishaji wa asali bora.

Mfugaji akiwapa chakula kuku wenye muonekano wa afya njema, huku akiendelea kukusanya mayai anayoyapanga katika vyombo maalumu, tayari kuyatumia kama chakula au kuyauza ili aweze kujipatia kipato.

Kuku wengi wenye afya bora na nguvu wakiwa ndani ya banda wanaopata chakula katika vyombo vyao maalumu, banda lao limezungushiwa Uzio safi na lenye mazingira mazuri ya ufugaji wa kisasa unaozingatia usafi na lishe.

Kifungashio cha mbegu kilichobeba rangi ya kijani na rangi ya bluu kikiwa na picha ya zao lililostawi vizuri, inaashiria ubora wa mbegu hiyo. Juu ya kifungashio kuna maandishi yaliyoandikwa "royalseed" ikiwa ni alama ya kuaminika katika kilimo cha mbegu bora.

Kilimo cha kisasa cha kuzalisha mbegu bora, kinaendelea kwa ustadi kupitia mimea midogo ya kijani kibichi iliyopangwa kwenye kwa hatua sahihi, kila mche ukiwa na nafasi ya kutosha kwa ajili ya kukua vizuri. Miche hii imepandwa kwenye maboksi maalumu yenye udongo wenye rutuba, mpangilio makini wa mashamba haya unaonyesha dhamira ya kupanda mbegu bora zenye ubora wa hali ya juu Kwa matumizi wa msimu ujao wa kilimo.

Kilimo cha kuzalisha mbegu bora kinaendelea kwa ustadi kupitia mimea ya kijani kibichi iliopangwa kwa hatua sahihi. Kila mche ukiwa na nafasi ya kutosha kwa ajili ya kukua vizuri. Miche hiyo imepangwa kwenye udongo wenye rutuba na pembeni kuna mipira ya maji inayosaidia umwagiliaji wa uhakika.

Kifungashio cha mbegu kilichobeba rangi ya njano na ya kijani ikiwa na picha ya mmea uliostawi vizuri inaashiria ubora wa mbegu hiyo, juu ya kifungashio kuna maandishi yaliyoandikwa "Royal seeds" ikiwa ni alama ya kuaminika katika kilimo cha mbegu bora.

Kilimo cha kuzalisha mbegu bora, kinaendelea kwa ustadi kupitia mimea ya kijani kibichi iliyopangwa kwa hatua sahihi, kila mche ukiwa na nafasi ya kutosha kwa ajili ya kukua vizuri. Miche hii imepandwa kwenye udongo wenye rutuba katika vyombo maalumu, mpangilio makini wa mashamba haya unaonyesha dhamira ya kupata mbegu zenye ubora wa hali ya juu, kwa matumizi wa msimu ujao wa kilimo.

Aina mbalimbali za mbegu zinazotarajia kutumika katika shughuli za kilimo, zikiwa zimepangwa kwa mpangilio mzuri kwenye magunia ya rangi tofauti. Mbegu hizi ni kama vile: mtama, maharage, mahindi, ulezi, dengu na nyinginezo; zinatambulishwa kwa vibandiko vilivyowekwa katika vyombo hivyo. Inakusudiwa kusaidia wakulima kuongeza uzalishaji na kupata mazao yenye ubora zaidi.

Kilimo cha kuzalisha mbegu bora kinaendelea kwa ustadi kupitia mimea michanga ya kijani kibichi iliyopangwa kwenye vyombo maalumu ikiwa na nafasi ya kutosha kwaajili ya kukua vizuri, miche hii imepandwa kwenye udongo wenye rutuba, mpangilio makini wa mashamba haya unaonesha dhamira ya kupata mbegu zenye ubora wa hali ya juu kwa matumizi ya msimu ujao wa kilimo.

Kifungashio cha mbegu kimebeba rangi ya kijani, kikiwa na picha ya zao lililostawi vizuri, inaoashiria ubora wa mbegu hii. Juu ya kifungashio kuna maandishi yaliyoandikwa "Simlaw", ikiwa ni alama ya kuaminika katika kilimo cha mbegu bora.

Kilimo Cha kuzalisha mbegu bora kinaendelea kwa ustadi kupitia mimea michanga ya kijani kibichi lililopangwa katika makopo maalumu kila mche ukiwa na nafasi ya kutosha kwa ajili ya kukua vizuri miche imepandwa kwenye makopo maalum yenye udongo wenye rutuba mpangilio huu makini wa mashamba haya unaonyesha dhamira ya kupata mbegu zenye ubora wa hali ya juu kwa matumizi ya msimu ujao wa kilimo.

Kifungashio cha mbegu kimebeba rangi ya kijani kilicho na zao lililostawi vizuri linaloashiria ubora wa mbegu hii. Juu ya kifungashio kuna maandishi yanayosomeka 'SIMLO' ikiwa ni alama ya kuaminika katika kilimo cha mbegu bora.

Kilimo cha kuzalisha mbegu bora kinaendelea kwa ustadi kupitia mimea michanga ya rangi ya kijani kibichi iliyopangwa kwa hatua sahihi kila mcha ukiwa na nafasi ya kutosha kwa ajili ya kukua, mpangilio makini wa mashamba haya unaonyesha dhamira ya kupata mbegu zenye ubora wa hali ya juu kwa matumizi ya msimu ujao wa kilimo.

Kifungashio cha mbegu kilichobeba rangi ya kijani, kikiwa na picha ya mmmea iliyostawi vizuri, unaoashiria ubora wa mbegu hiyo. Juu ya kifungashio kuna maandishi yaliyoandikwa “Simlaw”, likiwa ni alama ya kuaminika katika kilimo cha mbegu bora.

Aina mbalimbali za mbegu bora zinazotarajia kutumika katika shughuli za kilimo. Zikia zimepangwa kwa mpangilio mzuri kwenye mifuko maalum ya rangi nyeupe. Mbegu hizi ni kama vile maharage, mtama, mahindi, ulezi, dengu, na zinginezo. Inakusudiwa kusaidia wakulima kuongeza uzalishaji na kupata mazao yenye ubora.

Vifungashio mbalimbali vya mbegu vilivyobeba rangi ya kaki, vikiwa na picha ya mimea iliyostawili vizuri inayohashiria ubora wa mbegu hizi, juu ya fungashio kuna maandishi yanayosomeka “vuna silidi “ikiwa ni alama ya kuaminika katika kilimo cha mbegu bora.

Kifungashio cha mbegu kilichobeba rangi ya kijani na rangi ya dhahabu kukiwa na picha ya zao lililostawi vizuri kuashiria ubora wa mbegu hiyo. Juu ya kifungashio kuna maandishi yaliyo andikwa ''Rolay seed'' ikiwa ni alama ya kuaminika katika kilimo cha mbegu bora.

Kifungashio cha mbegu, kimebeba rangi ya kijani, ikiwa na picha ya mmea uliostawi vizuri, unaashiria ubora wa mbegu hizo. Juu ya kifungashio kuna maandishi yaliyoandikwa "Kontinento", ikiwa ni alama ya kuaminika katika kilimo bora cha mboga.

Kilimo cha kuzalisha mbegu bora kinaendelea kwa ustadi kupitia mimea ya kijani kibichi iliyopandwa katika vyombo maalumu, mpangilio maalumu wa mimea hii unaonesha dhamira ya kupata mbegu bora za hali ya juu kwa matumizi ya msimu ujao wa kilimo.

Katika shamba kubwa na la kisasa, kilimo cha kuzalisha mbegu bora kinaendelea kwa ustadi kupitia mimea ya kijani kibichi iliyopandwa kwa hatua sahihi. Kila mche ukiwa na nafasi ya kutosha kwa ajili ya kukua vizuri. Miche hii imepandwa kwenye vyombo maalumu vya rangi nyeusi vikiwa na udongo wenye rutuba, huku maji yanayosaidia umwagiliaji kuendelea kutiririka kwa uhakika.

Kilimo cha kuzalisha mbegu bora kikiendelea kwa ustadi, kupitia mimea michanga iliyoota kwa rangi ya kijani kibichi iliyopndwa katika udongo wenye rutuba. Huku maji yakiwa yanamwagilia miche hiyo kwenye vyombo kwa uhakika na kuhakikisha ukuaji wa mbegu hizo.

Aina mbalimbali za mbegu bora zinazotarajiwa kutumika katika shughuli za kilimo, zikiwa zimepangwa kwenye mpangilio mzuri kwenye mifuko mbalimbali, kama vile: mtama, mahindi, ulezi, dengu, na nyinginezo. Vikitambulishwa kwa vibandiko vya rangi tofauti, vinakusudiwa kusaidia wakulima kuongeza uzalishaji na kupata mazao yenye ubora.

Vifungashio vya mbegu vilivobeba rangi ya mbalimbali , na vikiwa na picha ya mimea iliyostawi vizuri, inayoashiria ubora wa mbegu hizo. Juu ya vifungashio hicho kuna maandishi yanayosomeka strake, likiwa ni alama ya kuaminika katika kilimo cha mboga bora.

Kilimo cha kuzalisha mbegu bora kinaendelea kwa ustadi kupitia mimea ya kijani kibichi iliyopandwa kwa hatua sahihi, kila mche ukiwa na nafasi ya kutosha kwa ajili ya kukua vizuri. Miche imepandwa kwenye udongo wenye rutuba, mpangilio huu makini wa mashamba unaonesha dhamira ya kupata mbegu zenye ubora wa hali ya juu kwa ajili ya matumizi ya msimu ujao wa kilimo.

Kifungashio cha mbegu, kilicho beba rangi ya kijani, kikwa na picha ya mmea uliostawi vizuri, unaoashiria ubora wa mbegu hiyo, juu ya kifungashio kuna maandishi yaliyo andikwa simuro, ikiwa ni alama ya kuaminika katika mbegu ya kilimo bora.

Kilimo cha kuzalisha mbegu bora kinaendelea kwa ustadi kupitia mimea ya kijani kibichi iliyopandwa kwa hatua sahihi kila mche ukiwa na nafasi ya kutosha kwa ajili ya kukua vizuri, miche imepandwa kwenye udongo wenye rutububa na pembeni kuna mipira ya maji inayosaidia umwagiliaji wa uhakika.

Vifungashio mbalimbali vya mbegu vikiwa vimebeba rangi ya kijani, nyeupe na nyekundu, ikiwa na picha za mimea na mazao yaliyostawi vizuri, inaashiria ubora wa mbegu hizo juu ya fungashio kuna maneno aliandikwa "Continental",ikiwa ni alama ya kuaminika katika kilimo bora cha mbegu bora.

Aina mbalimbali za mbegu bora zinazotarijiwa kutumika katika shughuli za kilimo, zikiwa zimepangwa kwa mpangilio mzuri kwenye magunia makubwa. Mbegu hizi ni kama vile; maharage, mtama, mahindi, ulezi, dengu na zinginezo zinakusudiwa kuwasaidia wakulima kuongeza uzalishaji na kupata mazai yenye ubora.

Kilimo cha kuzalisha mbegu bora, kinaendelea kwa ustadi kupitia mimea midogo iliyopangwa kwa hatua. Kila mti ukiwa na nafasi ya kutosha kwa ajili ya kukua. Miti hii imepandwa kwenye udongo wenye rutuba kwenye vifaa maalumu. Mpangilio makini wa mashamba haya unaonyesha dhamira ya kupata mbegu zenye ubora wa hali ya juu kwa ajili ya matumizi ya msimu ujao wa kilimo.

Kifungashio cha mbegu kilichobeba rangi ya kijani na nyeupe zikiwa na picha ya mmea uliostawi vizuri inaashiria ubora wa kifungashio hicho, juu yakifungashio kuna maneno yaliyoandikwa "EYASY" ikiwa Ni alama yakuami ika katika kilimo cha mbegu bora.

Kifungashio cha mbegu kimebeba rangi ya kijani kikiwa na picha ya mmea uliostawi vizuri, kinaashiria ubora wa mbegu hiyo, juu ya kifungashio kuna maandishi yaliyoandikwa "simlaw" ikiwa ni alama ya kuaminika katika kilimo cha mbegu bora.

Kifungashio cha mbegu kilichobeba rangi ya njano na kijani ikiwa na picha ya mimea iliyostawi vizuri ikionyesha ubora wa mbegu hizo, huku kikiwa na maneno yaliyoandikwa iiasidi, ikiwakilisha kilimo bora cha mbegu za kisasa.

Kifungashio cha mbegu chenye rangi ya njano kikiwa kimebeba picha ya zao lililostawi vizuri, inaashiria ubora wa mbegu hiyo. Juu ya kifungashio kuna maandishi yaliyoandikwa "Simlaw" ikiwa ni alama ya kuaminika katika kilimo cha mbegu bora.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

Mabanda ya mifugo ya ukubwa tofauti yametengenezwa kwa mpangilio wa kisasa kwa ajili ya kutoa hifadhi salama kwa wanyama mbalimbali. Mazingira haya yanasaidia katika ufuatiliaji wa afya ya mifugo na hutoaji wa huduma bora za kiafya.

Mbwa akiwa amesimama ndani ya banda, lililotengenezwa kwa mbao ambalo limejengwa kwa mpangilio unaozingatia afya na ustawi wa mifugo, likiwa na nafasi ya kutosha na kuingiza hewa ya kutosha kwa mnyama na kulindwa dhidi ya mvua na jua kali.

Banda la mifugo iliyotengenezwa kwa mbao limejengwa kwa mpangilio unaozingatia afya na ustawi wa mifugo, likiwa na nafasi ya kutosha na uingizaji wa hewa ya kutosha kwa wanyama na kulindwa dhidi ya mvua na jua kali.

Mbwa wa rangi na ukubwa tofauti wamekaa na kusimama katika eneo la wazi, wakiwa na afya njema na manyoya yanayo'ngaa. Muonekano wao unaashiria malezi bora na huduma stahiki za kiafya kutoka katika wataalamu wa afya ya wanyama.

Mbwa wa rangi nyeupe anatibiwa na wahudumu wa afya katika kiliniki ya wanyama walio valia nguo maalum za kujikinga ,ameshikiliwa kwa utulivu tayari kupatiwa matibabu ya huduma . Huduma hii inachangia ubora na manufaa katika afya ya wanyama .

Mabanda ya mifugo ya ukubwa tofauti yametengenezwa kwa mpangilio wa kisasa, kwa ajili ya kutoa hifadhi salama kwa wanyama mbalimbali; mazingira hayo yanasaidia katika ufuatiliaji wa afya ya mifugo, na utoaji wa huduma bora za kitiba.

Tembo amesimama juu ya ardhi kavu akinyweshwa maziwa na mhudumu wa eneo hilo akiwa mwenye afya nzuri, na kwa nyuma kuna kundi la watu wakimuangalia kwa mbali. Eneo hili ni sehemu ya huduma za wanyama na kituo cha hifadhi.

Tembo mdogo amesema juu ya ardhi kavu akicheza kwa furaha na kujimwagia mchanga, akiwa mwenye afya nzuri na kwa nyuma kuna kundi la watu wakimwangalia kwa kumpiga picha. Eneo linaonekana ni sehemu ya kuhudumia wanyama au kituo cha hifadhi.

Ndege wa porini mwenye manyoya meupe na uso wenye rangi nyekundu unauvutia na kichwani ana manyoya machache yaliyosimama juu kama mapambo, amesimama juu ya nyasi akitazama kwa mbele kwa umakini, ndege huyu huishi porini na ujulikana kwa muonekano wake wa kipekee na tabia za kutembea ardhini badala ya kuruka mara kwa mara.

Twiga mlefu akiwa porini, akitembea taratibu juu ardhi yenye nyasi za kijani kibichi, katika mandhari ya kuvutia, yenye miti mingi ni miongoni mwa vivutio pekee vya wanyama pori vinavyo vutia watalii kutoka ndani na nje ya nchi.